Rundo kubwa la nguo nyingi, zikiwa mashati ya mikono mirefu na hoodie zikiuzwa sokoni. Zimepangwa juu ya meza au rafu. Nguo hizi zina rangi mbalimbali zikionyesha bidhaa nying zinazouzwa. Inaonekana kama duka la mitumba au nguo za bei nafuu .

Duka la nguo la kifahari la Levis likionyesha mavazi ndani kupitia dirisha la kioo. Kibao jekundu cha matangazo kinaonyesha punguzo la hadi asilimia arobaini. Manekeni wawili wamewekwa mbele wakionyesha suriali na Jeans na mashati. Nguo zimetundikwa ukutani.

Duka kubwa la nguo za mitumba. Kuna rafu nyingi zilizojazwa nguo mbalimbali kama vile jeans na mashati. Pia kuna viatu vilivyopangwa juu ya rafu. Bango linaonyesha bei ya mia tano.

Duka la nguo limejaa nguo zilizopangwa kwa uangalifu. Rangi mbalimbali zinaongeza uzuri. Kuna mimea kadhaa ya ndani. Sakafu ina muundo wa mbao. Nguo zimepambwa kwa mitindo tofauti. Maduka kama haya hutoa chaguzi nyingi.

Vinyago vitatu vimewekwa juu ya rafu. Kuna dubo la manjano, tumbi la waridi na pengwini mweusi na mweupe. Chini ya rafu kuna nguo zilizoning'inia. Eneo linaonekana kama duka kubwa.

Duka la nguo na viatu vya kifahari. Nguo zimening'inia kwenye makabati na viatu vimewekwa kwenye rafu. Kuna vitu vingine kama kofia na mikoba. Inaonekana kuwa duka la kisasa.

Nguo nyingi zimening'inia kwenye chuma. Kuna mashati, koti na nguo za mifumo mbalimbali. Rangi tofauti zinaonekana. Inaonekana kuwa duka la nguo kubwa.

Ndani ya duka la nguo, mashati mbalimbali yametundikwa kwenye reki na kuonyeshwa kwenye rafu. Ishara inaonyesha punguzo la 50%. Nguo zina rangi na mitindo tofauti. Hali inaashiria mauzo ya rejareja.

Ndani ya duka la nguo. Kuna fulana nyeusi yenye picha ya pink Floyd the wall .Mikono inaonekana ikishika nguo. Raki za nguo zimejaa mashati mwngine. Taa inaonekana ikileta mwanga .Jina Inevitable inaonekana.

Duku la vifaa vya mitindo, likionyesha bidhaa mbalimbali. Mwonyesha mitindo umevaa kofia kubwa nyekundu na kitambaa cha rangi ya chungwa. Mikoba mekundu na pochi zimepangwa kwenye meza. Vito vya shingo na pete vimeonyeshwa vizuri. Bidhaa zote zinaonekana kuvutia.

Katika duka la nguo, kuna meza lilojaa stroli za kiume zilizopangwa kwa rangi tofauti zikionyesha mpangilio mzuri. Rangi kama kijani kibichi, kijivu, samawati iliyokolea na nyeusi zinaonekana. Nyuma kuna ishara inaonyesha punguzo kubwa la asilimia arubaini. Pia kuna nguo nyingine zilizopangwa kwenye rafu ikiashiria duka la kisasa.

Duka la nguo linaonyesha bidhaa nyingi. Mashati na gauni zimepangwa. Nguzo za kuning'inia zipo. Vifaa vya kuonyesha nguo vimepambwa. Nguo za rangi tofauti zinaonekana. Nuru inaangaza sehemu ya duka. Kuna rafu na mabango.

Duka la nguo lililojaa wateja .Nguo nyingi zimening'inia kwenye reki ndefu. Wateja wanatembea kati ya safu za nguo. Baadhi yao wakiwa wamevaa barakoa. Duka linaonekana kuwa kubwa.

Ndani ya duka la nguo inaonekana kuwa la Levi's, kuna nguo nyingi zimewekwa vizuri pamoja na suruali za jeans , mashati na jaketi. Pia kuna sanamu ya kuonyeshea nguo ambaye ameketi. Ishara ya new arrival inaonekana.

Duka la nguo likionyesha bidhaa nyingi zilizopangwa vizuri. Kuna rafu za nguo zilizokunjwa kama vile mashati na suruali. Baadhi ya mashati yamening'inizwa huku mengine yakiwa yamekunjwa kwenye sehemu tofauti. Chapa ya Polo inaonekana wazi ukutani.

Ndani ya duka la nguo. Nguo nyingi zimetundikwa kwenye reki na zimepangwa kwenye rafu. Kuna mashati, suruali na viatu. Rangi mbalimbali za nguo zinaonekana. Inaashiria bidhaa zinazouzwa.

Sanamu za kuonyeshea nguo kadhaa zimeonyesha nguo mbalimbali. Zimepangwa kwa mistari miwili ndani ya duka au jumba la maduka. Nguo zina rangi tofauti na mitindo. Sakafu inaonekana kung'aa.

Sehemu ya duka la nguo ambapo gaoni nyingi zimetundikwa. Rangi mbali mbali zinaonekana zikiwemo nyeusi nyekundu kahawia na samawati. Baadhi zina maua alama ya asilimia hamsini inaonekana ikionyesha punguzo la bei.

Dirisha la duka la nguo linaonyesha mavazi maridadi. Imeonyesha mitindo kadhaa. Yamevalia nguo za kisasa ikiwemo fulana, suruali nyeusi na makoti. Mabango makubwa ndani ya matangazo ya bidhaa za, denim. Bei ya bidhaa zimeonekana wazi. Eneo lote linaonekana safi.

Duka kubwa la nguo limejaa mashati yaliyopangwa kwenye reki. Vifaa vya kuning'inia vimejaza nguo za kiume. Madirisha mengi ya juu yanaingiza mwanga. Alama za Men's Clothing inaonekana. Nguzo za chuma zinashikilia reki.

Gari la Subaru Outback lenye rangi ya kijivu limeegeshwa nje. Namba ya usajili ni KCG 052X, inaashiria usajili wa Kenya. Uzio wa chuma unaonekana kwa nyuma, inaashiria maegesho.

Gari aina ya Toyota Hiace lenye rangi ya fedha. Limeegeshwa kwenye eneo lenye changarawe. Matairi yake ni meusi na lina rim za kahawia. Miti mirefu ya kijani inaonekana nyuma. Anga la samawati lina mawingu meupe.

Basi dogo aina ya Toyota Hiace likiwa limepaki kwenye nyasi. Hali ya hewa inaonekana kuwa na mawingu au mvua. Nyuma kuna miti na jengo la mbao. Namba ya usajili ya gari KDR 963V.

Trela kubwa ya kusafirisha magari mengi, yamepangwa vizuri, magari meusi yanang'aa yamewekwa juu na chini, tausi ya rangi ya samawati imetengenezwa kusafirisha magari. Jengo refu linaonekana nyuma chini ya anga safi, inaonyesha biashara ya usafirishaji magari.

Gari la kifahari, aina ya TX Prado ambalo ni jeusi, limeegeshwa nje kwenye eneo la nyasi, pengine ni nyumbani. Magurudumu ya gari haya pia linaonekana. Nambari ya usajili ya Kenya KDK ipo nyuma.

Magari mawili ya mwonekano, kwenye sehemu ya kuegesha. Gari kubwa upande wa kulia ni aina ya SUV. Ina rangi ya kijivu, tayari limeegeshwa. Lina magurudumu makubwa, viti vya paa na bampa Imara mbele. Gari jingine dogo nyeupe, limeegeshwa upande wa kushoto. Sehemu tu ndio inaonekana.

Gari imara aina ya Landcruiser, rangi ya samawati na fedha ikiwa na chasi iliyo inuliwa. Ina paa la kubebea mizigo na bampa ya mbele yenye nguvu. Nambari ya usajili ni KAC. Imeegeshwa kando ya barabara karibu na shamba.

Gari la aina ya Land Cruiser la rangi ya buluu na kijivu limeegeshwa kando ya barabara yenye miti. Lina paa la kubebea mizigo na ngazi nyuma. Pia lina magurudumu zaidi lililofunikwa nyuma. Namba za usajiuli za Kenya KAC 440 G zimeonekana wazi.

Gari nyingi zimeegeshwa kwenye shamba la nyasi, mtu mmoja anatembea katikati ya magari hayo. Miti mirefu imesimama nyuma, anga la samawati linaonekana wazi likionyesha hali ya hewa nzuri, eneo linaonekna kuwa kijijini.

Gari la kifahari la rangi ya bluu limepaki kwenye nyasi. Lina rimu za fedha. Nyuma kuna miti mingi mirefu na magari mengine yaliyoegeshwa. Anga linaonekana safi, ikionyesha hali nzuri ya hewa.

Taa za jua zinaangaza ndani ya gari. Viti vya mbele vimetengenezwa kwa kitambaa cheusi. Sehemu ya dashbodi inaonekana wazi kukiwa na mapambo ya mbao. Usukani na dashbodi viko safi. Gari linaonekana kutunzwa vizuri.

Gari la rangi ya kijivu, aina ya Subaru, imeegeshwa barabarani. Namba ya usajili KCQ 852X inaonekana. Taa za nyuma ni nyekundu na zinaonekana wazi.

Basi dogo jeupe aina ya Toyota Hiace likiwa limeegeshwa barabarani usiku. Mlango yake imefunguliwa. Nyuma yake kuna jengo kubwa labda ghorofa. Taa za gari zinawaka. Namba ya gari ya usajili KDR 963V inaonekana.

Kituo cha mafuta. Gari la rangi ya fedha limesimama mbele. Limeng'aa. Lina nambari ya usajili KBV 949E. Pambo za mafuta zinaonekana nyuma. Gari lingine dogo lenye rangi ya hudhurungi ipo kushoto. Hali ya hewa ni nzuri. Jua linang'aa.

Mwanaume na mwanamke wakiwa ndani ya chumba cha maonyesho cha magari, mwanaume amevaa suti na miwani akionyesha kitu kuelekea gari. Anatabasamu kubwa, amevaa sweta naye pia anatabasamu. Magari mengine yanaonekana kwa mbali.

Gari aina ya Subaru likiwa limeegeshwa kwenye udongo mwekundu, lina magurudumu meusi na pia kuna magari mengine nyuma iliyoegeshwa karibu nalo, hali ya anga inang'aa.

Gari la matatu lenye rangi ya fedha limeegeshwa kwenye sehemu ya maegesho yenye kokoto. Nyuma ya gari, kuna sticker inayoashiria kikomo cha mwendo wa kilomita 80 kwa saa. Nambari ya usajili ni KCN 709X.

Gari la samani la rangi ya samawati linangaa. Jina Thunderbird limeandikwa kwa herufi za dhabu bafuni, mistari mingi ya chuma linapatikana jini ya jina hilo. Dirisha la gari linaonekana wazi ikionyesha tafakari ya mji. Muundo wa gari unaonyesha ubora wa samani na kutunza vizuri.

Gari aina ya pick-up Toyota Hilux imepaki kwenye nyasi. Rangi yake ni kijani iliyokolea yenye mng'ao. Kuna fremu za chuma nyuma ya kibanda cha dereva. Matairi yake yanaonekana dhabiti kwa barabara mbaya. Mtu anaonekana amekaa nyuma ya gari upande wa kulia.

Magari matatu, aina ya Mercedes Benz G-Wagon yamepaki. Yana rangi tofauti, nyeusi, nyeupe na giza. Yanapatikana kwenye eneo la maegesho chini ya anga safi. Kuna nguzo za taa na ukingo wa barabara.

Gari la aina ya Subaru Forester yenye rangi ya hudhurungi limeegeshwa kwenye eneo la maegesho. Namba ya usajili ni KCW 564G inayoashiria usajili wa Kenya. ukuta wa matofali unaonekana kwa nyuma.

Hili ni gari la zamani, Ford Capri, lenye rangi ya manjano na mistari meusi. Linaonekana limeegeshwa kwenye nyasi karibu na ukuta wa matofali. Namba yake ya usajili ni KPF 200 . Gari hili lina muundo wa kimichezo linatambulika kwa paa lake la nyuma lililoinama.

Gari jeusi la kifahari chapa ya QX80 limesimama ndani ya chumba kikubwa cheupe. Taa za dari zimetawanyika kila mahali zikitoa mwanga wa kutosha. Kuna kioo juu upande wa kulia.

Ndani ya gari, usukani umeonekana wazi mbele, dashibodi na skrini inayoonyesha nambari 88.50. Kuna gia na vifungo vingine. Kioo cha mbele kinaonyesha gari jingine.

Gari la kifahari aina ya TX Prado likiwa limeegeshwa nje. Rangi yake ni nyeusi. Lipo katika eneo wazi labda nyumbani. Lina nambari ya usajili ya Kenya KDK. Gari linaonekana kuwa safi na limetunzwa vizuri.

Duka la viatu ambavyo vimening'inia . Kuna nguo pia zimening'inia. Mwangaza unatoka nje kuashiria ni mchana. Chini kuna kifuzi cha uchafu. Mbali kuna majengo mengine.

Soko lenye bidhaa mbalimbali. Kuna matunda, ndizi na machungwa ambayo yamepangwa kwenye rafu. Kuna vikapu, maua na vifaa vingine vingi. Eneo la juu linaonekana kuwa na vitu vingi vilivyohifadhiwa.

Soko la sanaa na ufundi limejaa bidhaa za kiafrika. Shanga za rangi nyingi zimetumika ukutani na pia ziko kwenye meza. Kuna sanamu za wanyama, ikiwemo pundamilia, zilizo chongwa kwa mbao. Mtu anaonekana akitembea katikati ya banda. Paa, ina mihimili ya mbao.

Duka dogo la wazi likionyesha mapambo mengi, mikufu, shanga, huku vimetundikwa kila mahali vikiwa na rangi angavu na maumbo tofauti. Paa la duka limezeeka kwa bati. Mwanaume anaonekana ameketi ndani akifanya kazi au akihudumia wateja.

Soko la wazi lenye bidhaa mbalimbali za ufundi. Kuna viatu, shanga, mikufu na vitu vingine vya mapambo. Mwanamke mmoja amesimama akitazama bidhaa. Soko linaonekana kujengwa kwa miti na mabati.

Soko kubwa lenye shughuli nyingi likionyesha bidhaa mbali mbali kuna sehemu ya matunda na mamboga zimepandwa vizuri kwenye kibanda. Upande mwingine kuna maduka ya sanaa za mikono zikiuzwa picha, vikapu na nguo.

Soko lenye bidhaa nyingi za ufundi zilizopangwa. Kuna shanga zenye rangi mbalimbali, mikufu na vitu vingine vya mapambo. Mtu mmoja anaoneana katikati ya duka akitazama bidhaa. Sanamu za pundamilia pia zinaonekana.

Soko lenye shuguli nyingi lililojawa na bidhaa mbalimbali, watu wanatembea kati ya vibanda vingi, maua yenye rangi tofauti yanaonekana upande wa kushoto, vifaa vya ufundi na vitu vingine vinapatikana kwa wingi. Nuru inang'aa kutoka juu.

Soko lenye shughuli nyingi. Wanawake wengine wamekaa wakijiuzia bidhaa zao. Kuna mboga za kijani nyingi na matunda. Jua linang'aa likiangazia soko. Kuna mtoto anaonekana.

Soko la ndani likionyesha masanduku mengi, yaliyojaa matunda na mboga. Kuna ndimu na parachichi zilizopangwa vizuri zikiwa tayari kuuzwa. Watu wengi wanatembea katikati ya vibanda, baadhi yao wakiwa wamebeba bidhaa. Nguo za samawati zinaonekana zikishikilia paa la soko.

Bidhaa nyingi za nyumbani. Kuna vyombo vya plastiki na vyuma, vikombe na visu. Rangi mbalimbali zinaonekana. Inaonekana kama soko au duka la vyombo. Baadhi zimepangwa kwa wingi.

Soko la sanaa na bidhaa za kitamaduni. Kuna nguo nyingi zenye rangi mbalimbali zikining'inia, zikionyesha mitindo ya kiafrika. Chini, bidhaa za sanaa kama vile vinyago, viungo vya muziki na mapambo yametandazwa chini. Wafanya biashara na wateja, wanaonekana, wakitembea na kununua.

Duka la viatu lililojengwa sokoni. Viatu mingi vya aina mbalimbali aina ya mtumba zimepachikwa kwenye ukuta kwenye rafu zilizotengenezwa kwa mbao na karatasi za nailoni. Dari imefunikwa kwa turubai au kitambaa kigumu.

Chumba kilichojaa sanaa, kuta zimefunikwa na picha mbalimbali za rangi. Chini kuna rundo la picha za sanamu. Kuna pia mapambo na vitu vingine vya sanaa. Inaashiria nyumba ya sanaa.

Duka la viatu lililoko nje, vingi vimewekwa kwenye rafu ya chini. Ukuta una rangi ya zambarau na umeandikwa Darling, find your beautiful .Mtu mmoja anaonekana akitembea karibu.

Maua mengi ambayo yametayarishwa kwa ajili ya kuuzwa. Kuna roses nyekundu, nyeupe na za waridi. Yamepangwa kwenye mapipa. Watu wamesimama karibu. Kuna viti na mabati yaliyotupwa.

Soko la wazi. Matunda na mboga nyingi zimepangwa kwenye meza. Kuna vitunguu, ndizi na pilipili. Nguo pia zimening'inia upande mmoja. Mtu mmoja anaonekana akihudumia wateja.

Ukuta umejawa na barakoa nyingi. Kinyago cha mbao kimeonekana. Mifumo tofauti ipo. Rangi mbalimbali zinapatikana. Picha zingine zimetundikwa. Kipepeo cha zamani kimeonyeshwa. Vitu ya sanaa vimewekwa. Kuna utajiri wa utamaduni.

Soko la wazi lenye rundo kubwa la nguo. Watu wengi wamekusanyika wakichagua kutoka kwenye rundo hilo. Badhi ya nguo ni nyekundu, nyeusi na rangi nyingine. Inaonekana kama soko la nguo za mitumba.

Jengo kubwa lenye ghorofa mbili, limejengwa kwa mtindo wa kitamaduni. Paa zake zimetengenezwa kwa nyasi, zikionyesha uzuri wa kipekee. Kuta zimejengwa kwa mbao, na kuna ngazi ya duara nje. Anga ni samawati, ikiomnyesha siku yenye jua kali. Uzio wa mawe unaoneknaa mbele.

Jengo refu la makazi lenye ghorofa nyingi. Lina roshani nyingi likiwa na rangi ya kahawia na vigae. Dirisha zimefunguliwa baadhi yake na nguo zimekaushwa kwenye roshani moja. Jengo linaonekana kuwa la kisasa.

Jengo refu la ghorofa jina Wambui Plaza limeandikwa nyuma upande. Baadhi ya kuta zimetengenezwa kwa matofali. Dirisha nyingi zinaonekana. Anga ni bluu ikiwa na mawingu kidogo.

Majengo marefu yenge gorofa nyingi. Rangi nyekundu na kijivu zimetawala kuta zake. Madirisha meengi yametapakaa kwenye kila gorofa. Mimea ya kijani inaonekana mbele ikionyesha mazingira safi.

Bango la matangazo lililobandikwa kwenye nguzo linatangazo ya mauzo ya makazi ya Symphony residents huko lavington. Bei inaanzia kutoka dola arobaini elfu namba ya simu na tuvuti ya kamuni imeandikwa chini.

Picha ya jengo refu la ghorofa, likiwa na mabango ya to let na 3 unit complex . Lina rangi ya kijivu na nyeusi, likionyesha madirisha mengi. Antena ya simu au mawasiliano inaonekana juu ya jengo. Anga ni samawati na mawingu meupe. Jina Miale Mabati linaonekana kwa herufi kubwa mbele.

Jumba ya kisasa imesimama nje ikiwa na rangi ya kijivu na madirisha makubwa. Barabara ya kuingilia imepambwa kwa vigae vilivyopangwa vizuri. Mimea ya kijani imepandwa pande zote mbili. Kuna roshani ya glasi juu. Hali ya hewa ni nzuri.

Jengo jipya, likiwa na milango mikubwa miwili ya chuma iliyoundwa vizuri. Upande wa kushoto wa picha, kuna rundo la vifaa vya ujenzi au taka, likionyesha mradi unaoendelea. Barabara iliyo mbele inaonekana kuwa ya lami, ikiwa laini na nyeusi. Waya za umeme zinaonekana juu.

Majengo mawili tofauti. La kwanza lina rangi ya njano limeandikwa Bonasto Heights. La pili lina rangi nyeupe na lina roshani nyingi. Kuna ukuta na mawe mbele na mti upande wa kushoto. Anga lina mawingu.

Jengo refu la kisasa lina ghorofa nyingi. Linaonekana wazi mbele ya anga la samawati. Dirisha zake zinaonekana kama vioo vya samawati. Kuna miti chini ya jengo, ikiongeza uzuri wa mazingira. Waya za umeme zinaonekana zikipita mbele. Mawingu machache meupe yametapakaa angani.

Nguzo ya seruji yenye rangi ya machungwa. Kuna karatasi iliyobandikwa iliyoandikwa Two bedroom house To Let . Nambari ya simu 0794723525 imeandikwa chini. Waya wa miiba unaonekana juu. Hii inaashiria tangazo la mali.

Roshani ya jengo ya ghorofa, yenye rangi ya zambarau na njano, ina nguzo za chuma zinazolinda. Kuna dirisha la kioo na ubao iliyoandikwa house to rent ikining'inia. Maandishi kwenye ubao inaonyesha kuwa kuna chumba cha kulala kimoja na vitanda vya ziada.

Jengo la ghorofa, linaitwa Ramani's Corner Square. Juu yake kuna ishara ya Fade's College and Driving School. Ghorofa ya chini ina duka la chemist . Kuna gari nyeupe ambalo limeegeshwa mbele na rundo la mawe.

Jengo la kisasa la makaazi likiwa limezungukwa na bustani ya kijani kibichi, nyumba ina madirisha mengi. Miti mirefu na misitu minene inaficha sehemu kubwa ya ua. Hali ya hewa ni nzuri, jua linawaka.

Jengo refu la ghorofa nyingi linaonekana likisimama wima chini ya anga ya samawati. Rangi ya jengo ni kijani kibichi na baadhi ya sehemu zina rangi ya kahawia nyepesi. Kuna antena kubwa juu ya paa la jengo. Kwenye rupande wa kulia, kuna bango iliyoandikwa to let .

Jengo refu la gorofa bado liko kwenye ujenzi. Muundo wa jengo unaonekana wazi na matofali ya saruji. Kuna scaffoldings na vifaa vya ujenzi juu. Anga ni la buluu na mawingu meupe.

Jengo la ghorofa lenye ujenzi unaoendelea. Kuta zimetengenezwa kwa matofali. Kuna madirisha mengi yenye vioo vya bluu. Sehemu ya chini ina mabati. Mti na nyasi ziko karibu.

Jengo jipya la gorofa limepakwa rangi ya zambarau na samawati bahari kwenye madirisha. Bango kubwa la to let lime simama mbele liki tangaza nyumba zinazo pangishwa. Njia ya udongo ina elekea mbali. Mawingu machache yanaonekana ndani.

Jengo refu la kisasa lilko katika ujenzi. Limesimama wazi kabisa mbele ya anga ya samawati. Kuna korongo kubwa la ujenzi juu yake, ikitumika kuinua vifaa. Sehemu ya juu ya jengo, bado haijakamilika, huku kukiwa na nyavu za kijani.

Sakafu ya mbao inang'aa, ndani ya chumba kikubwa. Dirisha kubwa linaangalia nje. Taa za dari zimepambwa kwa muundo wa kipekee. Kuta ni nyeupe na safi. Kuna roshani nje ya dirisha.

Majengo kadhaa yamesimama karibu na mnara mrefu wa mawasiliano. Mnara huo una rangi nyekundu na nyeupe, ikipaa angani. Mbingu ni samawati iliyojaa mawingu meupe machache. Nyasi kavu inafunika sehemu kubwa ya upande wa kulia.

Jengo refu la ghorofa lina madirisha mengi. Miti mirefu inaonekana mbele yake. Anga ni ya bluu safi. Kuna bango la kuuza mali. Linaonekana kuwa mahala pa ofisi jijini.

Sehemu ya duka kubwa hasa ya matunda na mboga. Kuna rundo kubwa la vitunguu, viazi, karoti na mazao mengine yaliyopangwa vizuri. Mabango ya matangazo na bei yanaonekana. Bendera za kijani zinaning'inia juu.

Duka kubwa lenye rafu nyingi zilizojaa mikate ya aina mbalimbali. Mifuko ya mikate imepangwa vizuri. Juu ya rafu, kuna maandishi Quickmart. Mtu mmoja anaonekana akisukuma toroli mbali. Eneo lote ni safi na limepangwa vizuri.

Safu ya baiskeli mpya zilizofungwa kwa plastiki zikiuzwa dukani. Zimepangwa vizuri kwenye sakafu ya kijani. Nguzo za nguo zinaonyesha mavazi mbalimbali, inaonekana nyuma. Baadhi ya baiskeli zina matairi ya rangi nyekundu.

Duka kubwa la plastiki likionyesha rafu zilizojaa vyombo vya rangi tofauti. Kuna ndoo, bakuli na masanduku, rangi kama pinki bluu kijani na chungwa zinatawala. Mwanamke na kijana wanaonekana wakichagua bidhaa.

Eneo la kuuza vyakula katika duka kubwa. Kuna kaunta ya kioo iliyojaa bidhaa za kuoka. Ishara kubwa inasomeka Cafe Naivas. Pia kuna vikapu vya ununuzi vya rangi ya machungwa. Hii inaashiria sehemu ya mkahawa.

Duka kubwa la vyakula. Watu wachache wanatembea ndani. Kuna rafu ndefu zilizojaa bidha mbalimbali. Sehemu ya matunda na mboga inaonekana wazi. Kuna jokofu zenye bidhaa za maziwa.

Sehemu ya duka ,kuna maandishi nuts and cereals juu. Chini yake kuna vyombo vingi vilivyojaa nafaka na karanga. Kila chombo kina bei yake, majani yamewekwa juu ya rafu.

Duka la vifaa vya nyumbani. Rafu ndefu zimejaa vifaa kama vile jiko la wali na toasters . Sakafu ni vigae vyeupe. Kuna taa nyingi juu zikitoa mwanga. Watu wachache wanaonekana mbali.

Ndani ya duka kubwa, au maduka ya jumla, mbele, kuna safu nyingi za chupa za vinywaji baridi vya rangi tofauti, nyingi zikiwa rangi ya chungwa. Upande wa kushoto, kuna friji kubwa zenye vinywaji baridi na bidhaa za maziwa zilizopangwa vizuri. Nyuma, rafu zimejaa bidhaa nyingi.

Ndani ya duka kubwa la rejareja, rafu ndefu zimejaa bidhaa mbalimbali, ufungaji wa njano na nyeupe unaonekana. Sakafu ni ya vigae safi pana. Wateja wachache wanatembea ndani ya nafasi. Dari ina muundo wa chuma. Nuru kutoka dari inaagazia eneo kote.

Duka kubwa la kisasa la vyakula. Kuna bidhaa nyingi zilizopangwa vizuri ikiwemo matunda na mboga. Watu wachache wanaonekana wakihudumia wateja. Taa nyingi zimewekwa kwenye dari zikitoa mwanga.

Duka kubwa lililojaa bidhaa mbalimbali zikiwa zimepangwa vizuri, kuna mabango mengi enye matangazo ya ofa na bei bora. Rafu zimejaa vinywaji, vyakula vilivyofungashwa, njia kati ya bidhaa ni pana, mwangaza wa kutosha umetolewa na taa za juu.

Sehemu ya maduka makubwa, labda soko la mboga. Kuna mazao mengi yaliyopangwa vizuri kwenye makabati. Inaonekana kuna viazi, vitunguu na ndizi. Bei zinaonekana kwenye mabango. Watu wananunua.

Duka kubwa la bidhaa. Watu wengi wako ndani. Wanachagua bidhaa mbalimbali. Kuna matunda, mboga na bidhaa zingine za chakula. Sehemu tofauti zimetengwa kwa juisi, kahawa na pizza . Eneo la juu linaonekana pia.

Jengo kubwa la gorofa lenye rangi nyeupe lina mabango mawili moja limeandikwa Summit institute na bango nyingine limeandikwa Naivas kuna madirisha mengine yanaonekana mbele kuna mimea ya kijani kibichi ikirembesha maeneo.

Duka kubwa lenye bidhaa au maduka makubwa zenye rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali. Kuna matangazo ya punguzo la bei yakining'inia juu yakiashiria ofa. Wateja wanatembea katikati ya njia.

Sehemu ya duka kubwa, hasa rafu za vinywaji vikali. Chupa nyingi za pombe zimewekwa kwenye rafu ndefu pande zote mbili za njia. Kuna mabango ya matangazo na bei.

Duka kubwa la bidhaa linaonekana. Kuna friji iliyojaa bidhaa mbalimbali, labda aiskrimu au vyakula vilivyogandishwa karibu na mtazamaji. Rangi nyekundu na njano zinatawala eneo la promo ambapo bidhaa zimepangwa kwa uangalifu.

Ndani ya duka kuu, kuna rafu nyingi za bidhaa zinazoonekana zikiwemo mikate na mafuta, ndani kuna mabango yanayoonyesha ondoleo la asilimia fulani. Wanunuzi wanaonekana wakitembea ndani ya soko. Taa inaangazia vizuri.

Duka la viatu inaonyesha viatu aina nyingi, viatu vya kubana vidole vimetundikwa kwa wingi kwenye rafu vikiwa na rangi mbali mbali. Pia kuna viatu vya kawaida mikanda na mifuko, bango linatangaza New Arrivals Every Friday. Viatu vya kisigino viko mezani.

Kasha la kuonyeshea keki na vitu vingine vya kuoka, ndani ya duka au mkahawa. Juu, kuna keki nyingi, za aina ya rangi tofauti, zilizopambwa vizuri. Chini, kuna bidhaa za kuoka kama vile sambusa na vinginezo. Bidhaa zote zimepangwa vizuri ,ndani ya kioo.

Rafu ndefu kwenye duka kubwa la rejareja. Bidhaa nyingi zimepangwa ikiwemo chupa za ketchup . Neno Cleanshelf limeandikwa wima kushoto. Kuna karatasi za choo upande mwingine.

Ndani ya duka kubwa la kisasa, labda soko au maduka ya jumla. Kuna sehemu mbalimbali za bidhaa, ikiwemo matunda na mboga zilizo pangwa vizuri. Kuna pia maeneo ya kuuza vitu vilivyo oka, bidhaa za maziwa zikiwonyeshwa kwenye jokofu za kioo.

Sehemu ya matunda na mboga katika duka kubwa. Tikitimaji nyingi zimepangwa kwa mbele, Baadhi zikiwa zimekatwa. Kuna rundo la mboga za kijani nyuma. Rafu zimejaa bidhaa. Inaashiria ununuzi wa chakula.

Duka kubwa lililojaa bidhaa mbalimbali. Kuna mkate mwingi uliyopangwa vizuri kwenye rafu. Pia kuna sehemu za vinywaji vikali, simu, na huduma za pesa. Wateja wachache wanaonekana wakihudumiwa.

Hii ni sehemu ya duka kubwa inayouza bidhaa za kuoka. Kuna kaunta ndefu zilizojaa keki, mandazi na peremende za aina mbalimbali, ishara kuwa zinaonyesha sehemu ya Arabic sweets , Indian sweets . Wateja wanaweza kuchagua kutoka bidhaa nyingi tamu. Sakafu ni safi na kuna taa nyingi zilizoangazia eneo hilo.

Ndani ya duka kubwa la rejareja, kuna rafu ya mboga. Kuna karoti, kabichi, tangawizi, na ndimu. Mboga zingine za kijani pia ziko chini. Bei zinaonyeshwa wazi. Kuna bidhaa zingine pia zinaonekana kwa umbali, zikiwa zimepangwa vizuri katika rafu.

Rafu za duka zimejaa maziwa ya unga yaliyopangwa kwa ustadi. Zipo pia chupa za kichupu upande. Kila kifurushi cha maziwa kina rangi ya manjano ikiwa na jina goodifield milk powder . Lebo ya bei inaonekana. Bidhaa nyingi zinapatikana hapa.